Wauzaji wa samani ambao pia ni mafundi seremala wakiwa kazini katika eneo la wazi. Wanaonekana wakitengeneza samani mbalimbali kwa kutumia mbao, zana za kazi kama vile: mashine ya kukatia mbao na msumeno wa mkono. Nyuma yao kuna samani tayari kama vile: kabati, meza na rafu zikisubiri kuuzwa kwa wateja.

Fundi selemara akiwa katika shughuli zake za kila siku za utengenezaji samani, akiwa amevalia nguo mahususi kwa shughui hizo, pembeni kukiwa na watu watatu wakiwa wanazungumza.

Mfanyabiashara yupo kwenye soko kubwa linalo mzunguka, yeye akiwa anajihusisha na uuzaji wa mbogamboga kama vile mboga za majani na nyanya. Akiwa anapanga nyanya kwa ajili ya uuzaji.